Hili ni picha ya ndani ya duka la nguo la wanaume. Sanamu tatu za kielelezo zimesimama mbele, zimevalishwa nguo maridadi. Moja imevalia suti ya buluu, nyingine shati la buluu na suruali nyeusi. Na ya tatu shati la mistari na suruali nyeusi. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa nguo, zikiwemo mashati na suti nyingine.

Eneo la mapokezi la Vivo, lina meza nyeupe na mapokezi, iliyo na nembo ya Vivo, kwa rangi ya machungwa. Juu ya kaunti kuna chupa ndogo, zenye rangi mbalimbali na simu za mezani. Kwenye ukuta nyuma ya kaunta, kuna televisheni inayonyesha mwanamke amevaa mavazi ya kitamaduni. Chini ya televisheni kuna skrini kubwa ya kompyuta, na kifaa cha usalama cha kufuatilia.

Hapa ni ndani la duka lenye onyesho la bidhaa za mitindo hasa mifuko ya mikono na viatu. Katitati kuna mdoli amevaa koti jeupe yenye vitone vyeusi ,miwani na kofia nyeupe. Anaonyesha begi jeupe yenye manyororo ya dhahabu. Chini yake kuna viatu vya dhahabu na mifuko mbalimbali yenye kung'aa.

Hapa ni ndani ya duka la mitindo ya wanawake. Rafu nyeupe zimetundikwa ukutani, zikiwa zimejaa mikoba maridadi, miwani ya jua na shanga. Katikati kuna mkoba mkubwa wa kahawa na kando kuna begi ndogo nyekundu. Vyote vimepangwa vizuri, vikiwemo vyeupe, vyekundu, na vya rangi ya dhahabu.

Hapa ni ndani ya duka ya mavazi ya wanawake. Duka lina rangi ya pinki na nyeupe. Nguo nyingi zimewekwa kwenye rafu na zingine zimetundukiwa kwenye stedi za chuma. Zimepangwa kwa rangi la mitindo tofauti, taa za dari zinatoa mwangaza mwingi na kuna mapazia ya pinki kwenye ukuta.

Hapa kuna picha ya duka la mavazi ya wanawake. Duka linaonekana kuwa maridadi, likiwa na nguo zilizotundikwa kwenye vyuma na zilizokunjwa kwenye rafu mbalimbali. Sakafu ina muundo wa mbao kuna mimea ya ndani kwenye sufuria. Kuta zina rangi za kijani na kuna rafu za mbao zilizotundikwa zikiwa na bidhaa.

Hapa ni ndani ya duka la nguo za wanaume. Mashati ya rangi mbalimbali yametundikwa kwenye rack za chuma zilizosimama katikati ya duka. Kwenye upande wa kulia kuna sanamu ya kielelezo ya mwanaume aliyevalia suti. Rafu nyingine zinazoonyesha nguo zilizokunjwa vizuri, huku taa za ndani zikiangaza eneo lote la duka.

Huu ni muonekano wa ndani wa duka la nguo na viatu. Rafu ndefu zimetandazwa na aina mbalimbali ya viatu vya wanawake kama vile, sekandi, puti na viatu virefu, vyote vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu hizi. Upande mwingine, nguo zimetundikwa kwenye kamba, nuru inatoka juu ikimulika bidha vizuri.

Hapa ni ndani ya duka ndogo la nguo nyingi na mikoba imetundikwa kwenye kuta na stedi, zikiwa zimefunikwa na plastiki. Viatu vimepangwa kwenye kabati za kioo. Baadhi ya mavazi yamekusanywa kwenye kona, la kuna bango la Equity iliyotundikwa. Duka linaonekana limejaa bidhaa mbali mbali.

Hili ni duka la nguo lililo na chapa ya Zoya, duka hilo lina madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha nguo mbalimbali zilizopangwa ndani, kuna vibonzo viwili vya kuonyesha nguo kwenye madirisha, vibonzo hivi vimevalia nguo ya kisasa ikiwa ni pamoja na suruali ya rangi ya kijani kibichi na t shati ya machungwa, ndani ya duka kuna rafu nyingi zilizojaa nguo.

Eneo ya sehemu la nguo kuna labda duka kubwa la rejaja au butiki likionyesha rundo la mashati ya kitambaa yaliyokunjwa vizuri kwenye meza na kuonyeshwa. Kuna aina mbalimbali ya mashati yenye rangi tofauti kama buluu, kijani na nyekundu. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa nguo nyingine zikiwemo mashati na koti zilizopangwa kwa utaratibu.

Duka kubwa la nguo likiwa na rafu nyingi zilizopangwa vizuri. Zinaonyesha aina mbalimbali za nguo za mwanaume ikiwemo mashati na suruali. Nguo hizo zimepangwa kwa rangi na mitindo. Kuna ishara nyekundu iliyoandikwa bei ya shati moja.

Duka la nguo ambapo nguo na bidhaa nyingine zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa, katika sehemu ya mbele na katikati kuna rafu zimejaa suruali za aina mbalimbali zikiwazimetundikwa kwenye kamba. Rangi za suruali ni pamoja na bluu, nyeusi na kijivu.

Duka la nguo lililopangwa vizuri, linaonyesha aina mbalimbali ya mavazi ya kitamaduni na ya kisasa ya wanaume. Upande kushoto kuna rafu nyingi, zilizojaa nguo zilizokunjwa zikiwa na rangi na miundo tofauti.

Au chumba cha kubadilishia nguo kiichojaa nguo za aina mbalimbali zikiwemo mashati na nguo nyinginezo zimekunjwa na zingine zikining'inia. Hizo zimepangwa kwenye rafu za reki. Ukuta unaonekana kuwa wa muundo wa matofali.

...nguo limejaa bidhaa lina kuta za rangi ya ua ridi na taa zinazong'aa. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa mikoba na viatu vya rangi mbalimbali. Katikati ya duka kuna raki kubwa ya mviringo yenye suruari na sketi nyingi za rangi tofauti zikiwemo nyekundu, zambarau na bluu na mifumo mbalimbali. Upande wa kulia nugo nyingi zenye rangi angavu kama vile magauni na mashati yamepangwa kwa utaratibu.

Duka la kifahari la lenye mpangilio mzuri, likionyesha uteuzi mpana wa mavazi ya wanaume labda suti na mashati. Kwa upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye reki zinazohamia zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali.

Duka hili lina nguo nyingi zilizopangwa vizuri, suti mbali mbali zimetundikwa upande wa kushoto. Uande wa kulia mashati yaliyokunjwa yamejazwa kwenye rafu. Sakafu inangaa mwanga mweupe mwingi unaangazia bidhaa zote.

Safu ndefu ya wanawake wamevaa nguo zenye rangi ya kuvutia zikiwemo magauni marefu na mafupi. Kila moja amebeba rangi tofauti zikionyesha mitindo mbalimbali. zimepangwa vizuri ndani ya duka lenye nembo juu yake.

Mikono inashika t-shirt nyeusi iliyofifia yenye michoro ya bendi ya Pink Floyd na maneno The wall . Nguo zingine zimetundikwa kwenye reli na nyuma yake kuna rafu zenye mavazi ya ragi mbalimbali. Duka liaonekana lina muundo wa kisasa likiwa na ishara ya Neon lililoandikwa inevitable juu.

Picha hii inaonyesha suti nyingi za wanaume zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu ndefu za chuma ndani ya duka. Rangi tofauti zinaonekana kama vile bluu, kijivu, nyeusi na kahawia. Baadhi zina miraba midogo wakati zingine ziko na rangi moja tu. Zote zinaonyesha mitindo ya kisasa ya kupanga nguo kwa rahisi ya wateja.

Hii ni sehemu ya kabati la nguo, ikionyesha nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Upande wa kushoto, fulana mbalimbali zenye rangi angavu zimepambwa, baadhi zikiwa zimekunjwa na nyingine zikiwa zimening'inia. Upande wa kulia, nguo zimejumuisha mashati yenye rangi, suruali ya samawati na jaketi nyeusi. Kabati juu, kuna nembo ya polo.

Gari ndogo jeupe la aina ya Suzuki alto, limeegeshwa kwenye njia ya boda. Gari hili lina nembo ya suzuki mbele na nambari ya usajili ya Kenya. Gari limeegeshwa kwenye nyuma, na nyuma ya gari hilo kuna miti mirefu na ua wa kijani kibichi, anga ni ya mawingu machache na rangi ya buluu.

Gari la kifahari aina ya Sedan limeegeshwa kwenye bustani ya nyasi. Gari hili lina rangi ya buluu iliyo kolea, magurudumu ya alloy ya juu na vioo rangi vyeusi. Kando yake kuna gari jingine jeusi la aina ya SUV. Nyuma ya gari haya, kuna msitu na miti mirefu.

Kundi la watu limekusanyika kwenye uwanja wa nyasi, wengine wamesimama, wengine wameketi na kuna magari kadhaa yameegeshwa nyuma. Mwanamke mmoja amevaa mavazi ya kitamaduni na shanga na amesimama katikati ya kundi, wengine wamevaa mavazi ya kawaida. Nyuma yao kuna miti na majengo machache.

Watu watatu wako ndani ya chumba cha kuonyesha magari. Mwanamume mzee anawaeleza wanandoa kuhusu gari fulani huku wakionyesha injini. Wanandoa hao, mwanamume na mwanamke, wanasikiliza kwa makini; mwanamume amevaa shati la mraba na jinsi, mwanamke amevaa koti la denimi.

Gari la kifahari la Toyota Prado lime egeshwa nje ya nyumba. Gari lina rangi nyeusi yenye mngao na lina magurudumu kubwa ya lori likiwa na sahani ya nambari ya Kenya, gari hilo linaonekana liko katika hali nzuri. Nyuma yake kuna geti kubwa la chuma lenye muundo mzuri.

Gari la aina Toyota Mark X limeegeshwa kwenye eneo la lami lenye vigae. Gari hili lina nambari ya usajili ya Kenya. Kuna taa ndogo kwenye hapo mbele. Nyuma ya gari kuna jengo la biashara lenye maduka na mikahawa na mwavuli mwekundu. Mkahawa unaonekana upande wa kushoto.

Wanandoa wenye furaha wanapokea funguo la gari kutoka kwa muuzaji wa magari, ishara ya kukamilika kwa ununuzi, mwanamke akiwa na tabasamu pana na nywele zilizojipinda anaonekana akipokea funguo kwa shauku. Mwanaume akiwa amevaa miwani na tabasamu na bashasha anaketi kando yake na mikono ikiwa imekunjana mbele.

Basi dogo jeupe limeegeshwa kando ya barabara likiangalia kutoka nyuma na upande. Gari hilo lina madirisha meusi na namba themanini upande wa nyuma. Juu ya magurudumu ya nyuma kuna maandishi fulani ya kichina na vibandiko vya tahadhari ya manjano na nyekundu.

Gari aina ya vani ndogo au basi ndogo inayofanana na toyota hiyense imeegeshwa nje. Gari hilo ni rangi ya fedha na lina muundo wa kisasa. Madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi yakionyesha kivuli ndani. Matairi ya gari yana rimu za rangi za kahawia na habu zikionyesha kuwa ni tairi zenye nguvu labda kwa matumizi ya barabara mbaya.

Gari jeupe la aina ya vani inayofanana na Toyota Hiace ikiwa imeegeshwa kando ya barabara ndogo yenye lami. Gari hilo lina madirisha meusi na bodi ya mbele nyeusi ikitofautiana na rangi kuu ya gari. Namba ya usajili ni ya Kenya na inaonekana mbele ya gari. Nyuma ya gari upande wa kushoto kuna jengo lenye ukuta la rangi ya marumaru na alama ya Hill court iliyoandikwa juu yake.

Sehemu ya ndani ya gari ikilenga viti vya nyuma vya abiria. Vinaonekana kuwa vya rangi ya kijivu vikiwa vimefunikwa kwa kitambaa. Cha kati kina sehemu ya kupumzikia mikono iliyokunjwa chini na pia kuna sehemu ya kuweka vikombe upande wa kushoto wa kiti cha mbele.

Gari lenye rangi ya kumeta limepakiwa kweye eneo lililotangazwa kwa mawe. Chombo hiki cha usafiri kina nambari ya usajili ya Kenya. Sehemu ya nyuma ina vishikizo vyekundu vya taa na mfumo wa moshi mmoja unaoonekana kulia. Kwenye kifuniko cha tovuti kuna alama za hio gari.

Gari nzito linaloonekana kuwa Subaru Forester ikiwa imepakiwa katika eneo lenye changarawe labda eneo la kuuza magari au sehemu ya kuegesha. Gari hilo lina rangi nyeusi yenye mng'ao na lina namba ya usajili ya Kenya. Inaonekana wazi kwenye bomba la mbele.

Gari la zamani la kifahari lenye rangi ya kijivu isiokolea na vifaa vya chuma vilivyong'aa lina magurudumu meusi yenye rimu za mbao za rangi ya kahawia. Upande wa abiria kuna sanduku ndogo la mbao lililowekwa chini. Taa mbili kubwa za mbele zinaonekana wazi.

Gari kubwa la kifahari aina ya SUV limesimama kwa maegesho ndani . Gari hilo lina rangi ya fedha na inaonekana kuwa imara, yenye uwezo wa kuenda barabarani na nje ya barabarani. Tairi zake zinaonekana kuwa na mchanga au matope ikionyesha huenda linatumika katika maeneo ya vumbi au vijijini.

Gari jeusi nzito labda Hyundai creta, limeegeshwa mbele ya chumba la maonyesho la Hyundai. Gari hilo lina muundo wa kisasa, na taa za ledi zenye kuvutia. Nyuma yake gari jeupe jingine la Hyundai linaonekana. Jumba la maonyesho lina madirisha makubwa ya kioo, yanaonyesha magari mengine ndani na nembo ya Hyundai inaonekana juu ya jengo hilo.

Gari jeupe nzito la kisasa limeegeshwa kando ya barabara iliyotandazwa. Magurudumu yake makubwa ya alloy yanaonekana wazi yakiongeza uzuri ya gari hilo. Taa zake za mbele zinawaka zikiipaa gari muonekano mzuri. Katikati ya picha nembo ya Volkswagen inaonekana vizuri kwenye grill ya mbele. Nyuma ya gari kuna majengo kadhaa na miti ya mitende na miti mingine.

Gari jeusi la aina la SUV limeegeshwa kwenye uwanja wa kokoto, likionyesha upande wake wa kulia. Magurudumu yake yana rangi ya kahawia na dhahabu. Nyuma ya gari hilo, majengo mengi na magari mengine yameegeshwa, huku miti michache ikionekana kwa umbali. Anga ni bluu hafifu. Chini ya picha kuna maandishi yanayoanza kwa herufi na majina yanaonyesha bei ya gari hilo.

Rundo la bango ya aina mbili tofauti juu kuna maboga makubwa ya duara yenye rangi ya kijani iliyochanganyika na majano, chini ya maboga hayo kuna aina ya pili ya maboga yenye umbo la mviringo mirefu na rangi ya manjano iliyokolea ,maboga haya yamepangwa juu ya meza au sakafu.

Bidhaa mbalimbali za mamboga na matunda zikiuzwa sokoni zimepangwa kwa masanduku. Kuna rundo la nyanya zilizoekwa kwenye wafu mwekendu kwenye sanduku la bujaru. Kando yake kuna viazi vingi. Chini kuna ndimu na matunda mengine ya kijani.

Hii ni soko kubwa iliyojaa wafanyibiashara na wateja. Kuna bidhaa nyingi, kama vile, ndizi, nyanya, viazi, na matunda mengine. Bidhaa hizi zimeekwa kwenye meza za mbao na zimetundikwa juu ya meza hizo. Majengo ya soko ina paa la mabati yenye ukuti wa hewa, na tarubai za manjano za blue , zinaweza funika baadhi ya sehemu.

Bidhaa nyingi za kilimo zilizopangwa vizuri kwenye soko au duka. Kuna ndoo tano zilizojazwa viazi vikionyesha wingi wa mazao. Chini ya ndoo hizi kuna rafu ndefu za karoti zilizopangwa vizuri zikionyesha rangi yake ya machungwa angavu.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ndani ya jengo lenye paa na mabati. Katika upande wa kushoto, kuna kundi wa njia kuu la udongo kuna vibanda vingine vilivyojaa matunda na mboga mbalimbali. Kwenye vibanda vya kushoto, rundo la ndizi na matunda mengine mengi ya rangi tofauti yamepangwa vizuri. Upanda wa kulia, nyanya na pua nyingine nyingi zimepangwa kwenye meza.

Hapa ni soko la ndani lenye shughuli nyingi . Safu mbili za maduka ya kuuza bidhaa haswa ya kilimo kimejaa matunda na mboga tofauti. Bidhaa hizo ni pamoja na vitunguu , viazi, nyanya, kabechi , na karoti zikiwa zimepangwa vizuri kwenye mikeka na masanduku. Wafanyabiashara kadhaa wanaonekana wakiwahudumia wateja wao, na baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa na vibanda vingi vilivyoundwa kwa miundo ya muda na nguo zilizoning'inia. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Juu ya soko kuna mabango makubwa ya matangazo, yenye maandishi Feeding the Nation . Kwenye upande wa kulia, bango jingine ndogo linaonekana.

Chumba kilicho jaa rekodi za mziki, vitabu na vifaa vya zamani vya kurekodi sauti, labda duka la rekodi za zamani au mkusanyiko wa kibinafsi. Nyingi za hizi, zinaonekana kwenye rafu na zingine zimepangwa kwenye muingilio mrefu. Kuna picha za wasanii maarufu zilizotundikwa ukutani.

Hapa kuna soko la wazi, likiwa limejaa matunda na mboga mbalimbali yakiuzwa chini ya kibanda, ndizi zilizokomaa zimening'inia kutoka paa la kibanda, huku zikionyesha rangi ya majani. Juu ya meza kuna rundo la matunda mengine kama vile tufaha, machungwa na mananasi. Nguo za mizizi zimepangwa kwenye kreti za plastiki.

Soko kubwa la matunda, mboga, linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali. Vitunguu vyeusi vinaning'inia kwa wingi kutoka juu, huku ndizi na vitunguu saumu vikiwa vimeekwa kando. Kwenye meza na vikapu kuna marundo la mtango, nyanya na kabeji na mboga nyingine za kijani kibichi.

Hapa ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za shamba zinazouzwa juu ya vibanda vya mbao vilivyoezekwa kwa mabati. Nanasi kadhaa zimening'inia zikiashiria kuwa zinauzwa. Chini kuna meza zilizofungiliwa na mazao mbalimbali. Mahindi mabichi yamewekwa mengine yakiwa yamefungwa kwenye mifuko ya plastiki. Matunda mengine kama matikiti maji na mboga pia yanaonekana kuuzwa.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la ufundi au la bidhaa za kitamaduni lililofunikwa na paa ya bluu la kitambaa. Watu wengi wanaonekana wakitembea wakipiga gumzo na wakifanya biashara. Bidhaa mbalimbali ikiwemo vitu vya shanga, sanaa za mbao, nguo zenye rangi ya kuvutia na mifuko zimepangwa kwenye meza au kuwekwa chini.

Soko kubwa labda soko la ndani labda soko la ufundi ya umma dukani ya zawadi likiwa na ghorofa mbili au tatu, kwenye ghorofa ya juu rafu nyingi zimejaa bidhaa mbali mbali kama vile nguo, mifuko na vitu vya mapambo zikininginia na kupangwa kwa kuvutia. Chini kuna maduka madogo mengi yakiwa na vibanda vilivyo funikwa.

Hili ni soko lililo wazi ambapo vibanda kadhaa vimepangwa vibanda hivyo vina vitambaa au mwavuli tofauti ya rangi ya njano na kijani. Bidhaa mbali mbali zime tandazwa chini kwenye mkeka na zimetundikwa kwenye stendi, bidhaa hizo nikama shanga ya rangi mbali mbalii, mikufu, vikuku na mavazi ya kitamaduni.

Soko lenye shughuli nyingi, linaonyesha bidhaa nyingi zikiuzwa chini ya miavuli mikubwa. Mizigo mingi ya ndizi, machungwa, na mboga za majani zimepangwa kwa kuvutia. Mifuko mikubwa iliyojaa vitu vikavu, kama vile samaki wadogo au viungo, pia imeonekana. Watu wengi wanatembea na kufanya biashara wakijaza eneo lote kwa pilikapilika.

Njia nyembamba ya soko imejaa bidhaa nyingi za ufundi na mapambo. Upande wa chini kuna safu ndefu za sandali zenye rangi na michoro mbali mbali zikiwa zimepangwa kwa ustadi juu yake na kuta zote za duka kuna mikufu mingi, vinyago na vitu vingine vya kumbu kumbu vinavyoninginia. Rangi mbali mbali zinafurika mahali zikionyesha uzuri wa kazi za mikono.

Soko kubwa la ndani linaonyesha shughuli nyingi za biashara. Nguzo kubwa za bluu zinategemeza paa refu. Katika sehemu ya mbele kuna masanduku mengi ambayo yaliyojaa matunda na mboga mboga mpya, ikiwemo parachichi nyingi na malimau ya kijani. Watu wengi wauzaji na wanunuzi, wanatembea na kufanya biashara ndani ya soko hilo.

Eneo hili linaonyesha soko la wazi lenye pilkapilka likiwa na vibanda vilivyojengwa kwa njia zisizo rasmi kwa kutumia nguzo za mbao na turubahi. Mtu mmoja ameketi katikati ya picha akitumia mashine ya kushona akionyesha shughuli za ushonaji au ukarabati. Bidhaa mbalimbali zimetundikwa na kuonyeshwa kando ya vibanda. Chini kuna takataka na uchafu kuashiria mazingira yenye shughuli nyingi za kibiashara.

Hii ni nyumba kubwa ya ghorofa, yenye paa la vigae la rangi ya kahawia. Nyumba hii na rangi ya kahawia inayokoza, na joto. Mlango wa nyuma umefungwa. Juu ya ghorofa kuna balcony , yenye kizuizi cha chumba cheusi, ghorofa ya chini, na sehemu ya kuwekesha gari. Nyumba hii, ina madirisha makubwa meusi, na milango.

Tunalo jengo la ghorofa linaloonekana jipya na bado linaendelezwa. Jengo hili lina rangi ya pinki na mistari ya zambarau. Kila ghorofa ina balkoni na madirisha makubwa. Juu ya jengo matanki mawili meusi ya maji yanaonekana.

Mandhari ni ya makazi chini ya anga lenye mawingu hafifu. Nyumba kubwa la kifahari yenye paa la kahawia na kuta za rangi ya manajano na kijivu limejitokeza upande wa kushoto. Paa la nyumba hili lina muundo wa kipekee ukiwa na sehemu ya kioo na paa la kuelekea juu katikati.

Jengo kubwa lenye gorofa kadhaa limejengwa kwa matofali ya mawe na nguzo nyekundu za chuma zinazoonekana. Juu ya jengo, paa la bati linaonekana. Upande wa juu, kuna maandishi yanayosomeka. Uzio wa matofali wa mawe ambao hujakamilika umezunguka sehemu ya mbele ya jengo. Ardhi iliyo mbele ina nyasi kavu ikionyesha mazingira ya nusu jangwa au eneo la ujenzi.

Mbele yetu kuna jengo lenye ghorofa kadhaa likiwa na mabango yanayoashiria habari za kupangisha. Bango la juu lina maandishi To Let likifuatiwa na nambari ya simu. Chini ya bango hilo kuna bango lingine refu lenye neno Mega Mabati. Jengo hili lina madirisha mengi kwa mbele kuna sehemu ya paa la jengo ndogo ambalo linaonekana kuwa wazi.

Tukio hili linaonyesha sehemu ya jego linalojengwa likiwa limefunikwa na matofali ya kahawia na sehemu ya rangi ya manjano iliyokolea. Dirisha zenye vibati vya chuma vya mapambo zinaonekana wazi. Kuna waya nyingi za umeme zilizopita mbele ya jengo hilo na pia uzio wa chuma wenye waya za umeme juu. Juu ya geti ya chuma kuna bango jeupe lenye maandishi mekundu.

Nyumba kubwa, ya kifahari yenye ghorofa mbili, iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya mchanga na paa la vigae vya rangi ya kahawia. Mlango mkuu wa nyumba unaonekana mbele, ukiwa na ngazi ndogo na eneo la kukaa nje. Nyumba inazungukwa na bustani ndogo, yenye mimea na maua na kuna ua mkubwa na chuma mweusi mbele, ikiwa wazi kuashiria langu.

Hapa tunaona jengo lenye ghorofa kadhaa ambalo linaonekana kuwa la makazi au biashara. Rangi ya jengo ni kijivu na lina balconies nyeusi. Mbele ya jengo kuna miti michache na pia kuna barabara zenye magari yaliyoelekea mbali upande wa kushoto.

Majengo mawili marefu yasiyo malizika yakiwa katika hatua za ujenzi, majengo yote mawili yamejengwa kwa saruji na matofali yakiwa na mashimo mengi yanayoashiria madirisha. Nguzo za mbao za miundo ya muda ya spakuli inaonekana karibu na majengo yakionyesha kazi inayoendelea.

Hapa tunaona majengo marefu ya kisasa yakiwa na ghorofa nyingi za makazi. Yamejengwa kwa vitaru na yana roshani maridadi zenye mapambo ya duara. Yamezungukwa na uzio imara wenye lango kubwa kuashiria usalama wa eneo. Anga ni safi na buluu ikionyesha siku yenye jua kali. Mimea ya kijani inapamba sehemu ya chini ikifanya eneo hili na makazi kuwa nzuri na ya kuvutia.

Madhari ya nje inaonyesha nyumba ya kisasa yenye bustani iliyopangwa vizuri. Sehemu ya mbele kuna rishani pana yenye kioo na vizuizi vya chuma na kiti na meza zi nje. Taa za kisasa zenye muundo wa duara zina ninia kwenye dari ya shani. Chini kuna nyasi iliyopunguza vizuri na miti midogo na mimea iliyopandwa kwa uangalifu.

Hapa tunaona majengo za kisasa. Rangi zake nyeupe na kijivu. Yamepangwa vizuri kila jengo lina roshani na yamezungukwa na vichaka vya kijani kibichi. Kuna njia pana iliyowekwa vigae mbele ikielekea kwenye nyumba hizo maridadi. Anga ni safi na buluu ikiashiria siku nzuri yenye jua. Eneo vilevile linaonekana tulivu na la makazi ya kupendeza.

Hapa ni sehemu ya bidhaa za kilimo cha asili dukani, kuna matunda na mamboga zikiwa zimepangwa na kwa rafu ndefu. Bidhaa hizi zinajumuisha mamboga, tikiti maji na mimea mingine ya kijani. Juu ya stendi hizi kuna mabango mengi ya kijani yaliyoandikwa organic sehemu ya kulia kuna miti vya paa vieusi.

Au duka la jumuia. Kuna barabara ndefu katikati rafu zenye bidhaa mbalimbali. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya njia hiyo. Upande wa kulia kuna rundo la vikapu vikubwa vilivyotengenezwa kwa ukili. Rafu zimejaa bidhaa kama vile pasta, mchele na viungo.

Hapa ni ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali. Katikati ya picha kuna rundo la mifuko mikubwa yenye bidhaa ambazo hazionekani wazi. Kuna ishara nyingi za matangazo ya PROMO yenye rangi ya chungwa zikiashiria pungozo la bei. Moja ya ishara hizo ina onyesha maziwa ya Brookside Dairybest ya mililita miatano yakiuzwa kwa shilingi arubaini na nane badala ya hamsini na tano.

Hapa ni ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo sabuni, mafuta, asali, na maziwa. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia, wengine wakitumia mikokoteni ya ununuzi. Kuna ishara nyingi zilizoning'inia kutoka ndani, zikionyesha aina ya bidhaa kwenye kila rafu na bei zao.

Hapa ni sehemu ya bidhaa zilizopangwa kwa rafu katika duka kubwa. Kuna chupa nyingi za vinywaji baridi vya rangi tofauti kama vile machungwa, kijani na bila rangi. Baadhi ya chupa hizo zimeandikwa Fanta na Sprite. Rafu za juu zimejaa bidhaa tofauti za chakula zikiwemo nyama na bidhaa za maziwa.

Hapa ni ndani ya duka kubwa. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo kahawa, chipsi na vyakula vingine. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na kuna nafasi kubwa kati ya rafu za kutembea. Taa za dari zinang'aa na sakafu ni nyeupe. Jambo hilo linalofanya duka hili lionekane kuwa safi na linaloandaliwa vizuri.

Duka kubwa lina vifaa vya elektroniki likiwa na safu ndefu za mashine za kufulia. Mashine hizo zenye rangi ya kijivu au nyeusi zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sehemu ya kuonyeshea bidhaa.

Foleni ndefu ya rafu zilizojaa pipi na peremende za aina mbalimbali zinazopangwa vizuri ndani ya duka kubwa. Kuna pakiti nyingi za peremende zilizoning'inia na zilizopangwa kwenye rafu, zikiwa na rangi tofauti zinazovutia. Juu ya rafu kuna mabango yaliyoandikwa candies yakiashiria eneo hili la bidhaa.

Duka kubwa lililopangwa vizuri na bidhaa nyingi za kuuza, katikati unaonyeshwa kua na machungwa na tofaha zikiwa zimewekwa kwenye vibanda. Nyuma yake rafu ndefu zimejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo vinywaji na bidhaa za nyumbani.

Duka kubwa la jumla linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za nyumbani na chakula. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa sabuni na bidhaa zingine za usafi. Katikati kuna viti vya plastiki vya rangi tofauti vilivyopangwa pamoja na bidhaa zingine za nyumbani.

Katika dua kubwa la rejareja bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu ndefu, sehemu kubwa ya picha inaonyesha mikate iliyofungwashwa aina mbali mbali na ukubwa. Baadhi ya mikate imejaa kwenye vikapu vya chuma vyeusi, kwa umbali kuna alama za duka zikiwemo Quick Matt na Wids Farm. Sakafu inaonekana kua safi.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la vifaa vya dukani, safu kadhaa za friji za rangi ya kijivu zimepangwa kwa utaratibu zikiashiria sehemu ya vifaa vikubwa. Kwa umbali kuna rafu zenye bidhaa nyingine nyingi, zikiwemo vifaa vidogo vya kielektroniki.

Inaonekana ndani ya duka kubwa la rejareja ikiwa na safu ya sehemu ya kujihudumia za malipo. Kila sehemu ina skrini ya kompyuta na eneo la kuweka vitu. Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo pakiti za nguo na bidhaa za mkopo zinaonekana nyuma.

Duka hili lina rafu nyeupe zilizojaa aina nyingi za viatu. Utapata vya rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, buluu na nyekundu. Juu ya rafu kuna matangazo ya bata na sneaker fest . Mpangilio wa viatu unaonekana kuwa wameguzwa sana kuashiria wateja wengi wamekua wakichagua.

Hapa tunaona sehemu ya mikate ndani ya duka kubwa . Viunzi vya kioo vimejaa aina mbalimbali na bidhaa za kuoka ikiwemo keki na mikate mingi. Mfanyikazi anaonekana nyuma ya kaunta. Wateja wawili wamesimama mbele wakichagua bidhaa zao. Mwangaza mkali unafanya vitu vionekane vizuri ikionyesha sehemu hii maridadi na iliyojaa vitu vitamu.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za plastiki na vyombo vya kuhifadhia chakula. Mteja amevaa fulana ya pinki na suruali nyeusi, akifikia bidhaa moja kutoka kwenye rafu iliyojaa. Wateja wengine wanaonekana kwa mbali wakitembea na kufanya manunuzi.